Ndani ya kituo kikubwa kilicho na mandhari meupe kinachoonekana kama hospitali ya muda au kituo cha kutibu magonjwa, labda kituo cha kutengewa cha Covid-19, chenye vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia vitambaa vichwani. Mmoja amevaa kitambaa cha rangi ya kijani kibichi na mwingine cha rangi ya buluu hafifu. Wote wawili wanaonekana wamejikita katika fauli fulani au mazungumzo. Ingawa maelezo kamili hayako wazi mandhari nyuma inaonekana kuwa na kuta zenye milia ya rangi nyekundu na njano.